Rafu ya duka inaonyesha viatu vya watoto vilivyopangwa kwa mpangilio mzuri. Kuna aina tofauti ya viatu yaliyo na rangi tofauti kama: bluu, waridi na mchanganyiko. Viatu vimetundikwa kwenye ndoano na kila jozi ina tag vya bei. Alama za mduara juu ya viatu zinaonyesha ukubwa wa kila jozi. Mandhari inaonyesha urahisi kwa wateja kuchagua viatu wanavyovipenda.

Taswira hii inaonyesha duka lililojaa suti za mtaa zenye rangi mbalimbali kama blue beji, nyekundu na chekicheki zikiwa zimepangwa kwenye wingu wa hungers na rafu. Duka linaonekana vizuri na lenye mpangilio wa kuvutia.

Taswira hii inaonyesha meza ya mbao yenye safu za shati ya mitindo ya vitenge vya mistari iliyopangwa kwa ustadhi katika duka la mavazi. Mashati yamekunjwa kwa ustadhi yana rangi na miundo tofauti tofauti. Juu ya meza kuna bango la upunguzo la bei 40% off ukisitiza kuwa ofa maalum kwa wateja. Kwa upande wa nyuma kuna meza nyingine na mabango ya 45% off pamoja na nguo za ziada.

Ndani ya duka la nguo linaloangaziwa na mwanga asili, vitambaa vinacheza rangi kama paleti ya msanii aliyejazwa muondoko. Manjano yenye uchangamfu, zambarau ya kifalme kijani cha matumaini na nyeupe safi kama karatasi ya kuanzia usingizi. Rafu zimepangwa kwa ustadi kila pande kikiwa kimeninginia kwa heshima kama kwamba kinangoja kuchaguliwa ili kianze maisha mapya nje yama duka hayo. Sakafu ya vigae ya umbo na mazunguko hutoa mdundo wa usanii katika duka hili.

Mandhari inaonyesha duka la nguo ambapo manekeni kadhaa wamepangwa kwa mstari kila moja likiwa limevalishwa vazi tofauti la kike. Mavazi na rangi mbalimbali kama manjano , buluu, kijani na mengine yenye michoro ya maua au mistari. Nyuma ya manekeni kuna bango kubwa linaloonyesha picha ya karibu ya pua na mdomo. Pia aliye na pete ya pua. Mpangilio wa manekeni na mavazi huonyesha uwakilishaji na mitindo tofauti wa mavazi wa kisasa.

Taswira inaonyesha sehemu ya ndani ya duka la kisasa la nguo na vifaa vya mtindo. Mpangilio wa bidhaa umeandaliwa kwa ustadi ambapo kuna meza na rafu zinazowezesha mashati zilizopangwa vizuri, viatu na vifaa vingine vya mavazi. Sakafu ya mbao na taa za kifahari zinatundikwa kutoka juu kuongeza mvuto wa mandhari ya kisasa. Hali ya duka inatoa hisia nyofu ya usafi na utofauti wa bidhaa ikiakisi sehemu inayofaa kwa wageni wanaotafuta mitindo ya miji.

Duka la Town Team inaonekana kwenye jumba la manunuzi ikiwa na vioo vikubwa vya mbele vinavyoonyesha marobota matatu yaliyovaa mavazi ya mtindo wa kawaida kama hudi, suruali za jeans na makoti. Pembeni skrini ya kidigitali inaonekana tangazo la black friday na vijana wawili waliovaa fulana .Ndani ya duka nguo zaidi zimepangwa kwa utaratibu. Sakafuni la jumba hilo ni la vigae huku taa za dari zikiangazia eneo lote kwa mwanga wa kisasa.

Mandhari inaonyesha sehemu wazi ambapo magari yameegeshwa, ikiwa ni sehamu ya bazaa au soko huria la kijamii. Uwepo wa magari mengi unahashiria shughuli nyingi za watu waliokusanyika kwa biashara, burudani, au tukio maalum. Mazingira ya asili kama nyasi, vichaka, na miti huongeza mvuto wa mahali hapo, yakitoa hewa ya utulivu na urafiki wa kijamii.

Mtu ameketi kwenye kiti cha dereva akiwa amevalia sweta ya beiji juu ya shati la buluu na anatoa funguo za gari kwa mtu aliye nje ya gari aliye vaa koti la buluu na shati jeupe ikiashiria shughuli ya makabidhiano ya gari. Mtu wa pili ameketi kwenye kiti cha abiria ndani ya gari na wote wamefungwa mikanda ya usalama. Tukio inaweza kuwa la kukodi gari, valet services au uuzaji wa gari.

Taswira inaonyesha gari la SUV nyeupe aina ya Volkwagen iliyopakiwa barabarani karibu na uzio wa chuma ikiwa na maandishi ya full tour autoshop na no accidents kwenye kioo cha mbele ikiashiria gari linauzwa na linatajwa kuwa halijawahi pata ajali. Rim za fedha, taa za mbele safi na sehemu ya mbele yenye kikamata namba nyeusi zinaashiria hali nzuri ya muundo wa gari. Mandhari ya nyuma ina miti na uzio wa chuma wa mabango ya matangazo.

Taswira hii inaonyesha gari la abiria ya aina ya Honda RS ya rangi nyeusi ikiwa imeegeshwa nje karibu na jengo lenye nguzo za manjano. Gari lina nengo ya Honda kwenye grill ya mbele pamoja na alama ya RS inayodokeza muundo wa kasi au mchezo. Imeegeshwa katika eneo la lami

Gari aina ya van ya rangi ya fedha limeegeshwa juu ya ardhi yenye changarawe likiwa katika hali safi na kuvutia. Magurudumu yake yana rims za rangi ya shaba inayong'aa huku vioo vyake vikiwa vimewekwa tint kwa faragha. Pembeni kuna miti na majengo ya mbali, baadhi yakiwa na magari yaliyopaki na miundo ya kijijini au viwandani. Lango la mbele la gari limeundwa kwa rangi nyeusi likiongeza muonekano thabiti wa gari hili.

Mandhari inaonyesha kiwanda au karakana yakutengeneza miili ya mabasi ambapo mabasi kadhaa yanaonekana yakiwa katika hatua mbalimbali za uundaji au upakaji rangi. Mabasi kadhaa yana rangi chungwa na pia moja ina rangi nyeupe imeandikwa kichina. Sakafu imechorwa mistari ya manjano na kijani ikiashiria maeneo ya kazi au njia za usalama. Mwanga wa asili unaingia kupitia madirisha makubwa kwenye dari ikipita taswira anga ya kazi yenye nafasi ya mwonekano mzuri.

Gari aina ya mercede benz rangi nyeusi limeegeshwa pembeni ya barabara ya lami. Huku nambari ya usajiri ikionekana kwa wazi, barabara imelindwa na uzio wa majani na miti pande zote mbili, ikitoa hisia ya utulivu na mazingira ya makazi. Miti za umeme na nguzo zimepangwa kwa pande wa kushoto wa barabara zikionyesha miundo mbinu ya jiji. Gari limeegeshwa sehemu ya kulia ya barabara likionekana kuwa limesimama kwa muda au limeegeshwa kwa utaratibu.

Mandhari inaonyesha magari kadhaa yameegeshwa kwa mpangilio kwa sehemu ya maegesho ya nje. Magari ya rangi tofauti kama nyeupe, nyeusi na fedha yakionyesha mchanganyiko wa modeli za kisasa na za kawaida. Katika usuli kuna miti na majengo marefu yakiashiria eneo la mjini au karibu na jengo la biashara. Alama za barabarani zinaonekana zikisaidia kupanga mwenendo na usalama wa magari. Taswira hii inaakisi taratibu ya usafiri mjini na umuhimu wa maegesho zilizo salama.

Gari la kane la rangi ya fedha limesimama kwenye barabara ya mawe. Likiwa na mwanga wa kuvutia unaoakisi kutoka kwenye mwili wake uliosuguliwa. Magurudumu yake ya mbao yanasisitiza mtindo wa kihistoria, huku taa kubwa za mviringo zinaonekana mbele kama macho ya kumbukumbu. Sanduku la mbao limewekwa juu ya stepu ya upande likiongeza haiba ya usafiri wa zamani. Ukuta wenye mizabibu wa kijani na lango la chuma limepambwa umezunguka mandhari hiyo.

Gari la Mercedes Benz la zamani limeegeshwa chini ya paa la chuma katika eneo lililopakana na gereji au sehemu ya kuhifadhi magari. Mlango wa kushoto wa mbele uko wazi ukionyesha huenda kuna shughuli au ukaguzi unaendelea. Mwili wa gari unaonekana safi na unameremeta ukiwa na mapambo ya chrome kwenye taa na breki. Gurudumu la mbele kushoto linaoneana wazi likiwa limewekwa vizuri. Mandhari yote inatuonyesha utunzaji wa magari hasa tunavyotunza magari.

Gari ya aina ya Toyota SUV ya rangi nyeusi limeegeshwa kwenye eneo la nyasi na kokoto. Linang'aa kwa mwonekano safi na madirisha nyeusi yaliyotiwa tint . Namba ya usajili ya Kenya KDK 143U imeonekana kwa wazi ikijidokeza umiliki wa ndani. Paa la gari ina rack ya kubeba mizigo ikionyesha maandalizi ya safari au matumizi ya kijamii. Nyuma yake kuna gate ya bluu lenye mapambo imesimama kwenye ukuta uliochubuka kwa rangi huku mimea na miti midogo ikizunguka mandhari hiyo.

Taswira imeonyesha kiosk cha matunda, cha mtaa, ikiwa na mpanglio wa kuvutia. Kuna ndizi, zilizoning'inizwa juu kama kivutio kikuu, tikitiki maji, mananasi, maembe, machungwa, tufaha passion fruits na nyanya. Zimepangwa kwenye kikapu na visanduku vya mpangilio unaowekwa utofauti wa rangi. Mazingira yanaonekana kuwa ya mtaa wa kawaida, mchanganyiko wa ujenzi wa kienyeji na uhai wa biashara ya mtaa.

Banda hili ni kufunikwa katika durubai ya kijivu jivu likiwa na safu ya matunda yaliyopangwa kwa uangalifu. Ndizi zilizomininia juu kwa mashada ,nanasi wakivutiwa nacho kwa miiba yao ya kifalme na chungwa, maembe na tofaa wakitoa miale ya rangi kama maua yaliyochipua msimu wa baraka. Chini ya meza kuna kreti zilizojaza mazao zinasubiri kuwahudumia wateja.

Mandhari inaonyesha soko la wazi lililojaa shughuli nyingi ambapo machuuzi mbalimbali huuza bidhaa kama vitambaa vya rangi, mavazi ya mitindo na kazi za mikono. Watu wengi wanaonekana wakitembea kununua kuchunguza bidhaa huku miavuli ikitoa kivuli juu ya meza zilizojaa bidhaa. Sakafu imefunika mikono na mizigo mbalimbali ikiakisi harakati nyingi. Rangi angavu za bidhaa huongeza mvuto wa soko kuonyesha utofauti wa tamaduni. Hii taswira ya hai ya uchumi ya jamii, uridhi ya kitamaduni unaweza kupitia utalii wa kienyeji.

Soko la wazi lina shughuli nyingi. Wauzaji wakiwa wamepanga mboga safi kama nyanya, pilipili hoho na mengine katika vikapu na mifuko. Baadhi yao wameketi chini huku wengine wakiwa wamesimama wakihudumia wateja wanaopita. Miavuli ya plastiki na mikeka imetumika kutoa kivuli, ikisaidia kupunguza joto chini ya jua kali. Mandhari inaonyesha uhai ya mwingiliano wa kijamii, huku harufu na masauti zao zikitawala hewa zikileta hisia za uzalishaji wa ndani na shughuli za kila siku za jamii.

Ndani ya jengo lenye dari kubwa na madirisha mengi, kazi za sanaa zimepangwa kwa mvuto wa kipekee ukionyesha picha za wanyapori, mandhari na sura za picha za binadamu. Bidhaa nyingine kama pochi, vitambaa vya mapambo na vinyago vya mbao vimewekwa kwa utaratibu kwenye rafu na ukuta. Mazingira haya ya city market unatoa taswira ya sehemu yenye urithi wa kisanii, ubunifu wa kitamaduni na shuguli za biashara za ndani zenye utajiri wa kihistoria.

Rafu zilizowekwa ndani ya duka zimejaa bidhaa za mikono zikiwemo koti za kitambaa zenye rangi angavu, vinyago vya mbao, nguo za mapambo na bidhaa ndoondogo za ngozi kama mkanda na pochi. Mpangilio wa bidhaa ni wa kuvutia na unasiistiza utofauti wa utamaduni kanda unaowakilishwa. Mwanga wa ndani huangazia bidhaa vizuri ukionyesha ustadi wa chuuzi na ubunifu wa kisanaa. Mazingira ya duka yanaonyesha utajiri wa sana ya kienyeji na roho ya ujasiriamani wa ndani.

Mandhari inaonyesha lango kuu the new kenyatta market lenye bango la buluu lililondikwa jina la soko na nembo ya kitaifa. Watu kadhaa wanaonekana wakishiriki shughuli mbalimbali wakitembea kubeba bidhaa. Gari la mikokoteni lenye mitungi ya njano limesimama karibu na ukuta wa buluu. Nyuma kuna majengo madogo yenye paa za mabati yanayoashiria biashara ndogondogo. Soko linaonyesha mwingiliano wa kijamii na shughuli za kiuchumi za kila siku. Taswira inaangazia umuhimu wa soko ya jadi kwa maisha ya jamii mjini.

Mandhari inaonyesha soko la ndani lililojaa watu na bidhaa mbalimbali zikiwemo vito, mikoba na mingine zilizopangwa mezani au kubungunizwa juu. Vifuniko vya blue vya turubai vinatunza paa la soko huku watu wakizunguka, wakiangalia au kununua bidhaa. Rangi nyingi na bidhaa zenye ubunifu zinadokeza utamaduni hai kwa biashara za mikono. Taswira nzima inaonyesha nishati na mvuto wa masoko ya jiji katika mazingira yenye muingiliano wa kijamii.

Vitu vya kipekee vya fundi vimepangwa kwa wingi katika kibanda cha sakuni. Kila kona likiwa na vitu kama mikufu, hereni na bangili. Sanamu za wanyama zikiwemo vichwa vya pundamilia na vinyango, vya mbao inavyongeza mvuto wa utamaduni. Bidhaa zimewekwa mezani kunyongwa ukutani kwa mpangilio wa kuvutia macho. Rangi ya mchinda ya vitu ya vibanda kuonyesha ubunifu wa gadi na ustadi ya mikono. Mtu mmoja anaonekana akisimama nyuma labda akichagua bidhaa au akitazama kwa makini. Taswira inaakisi heshima kwa uridhi na kitamaduni na uroho wa kibiashara.

Fremu kubwa ya chuma ilio pakwa rangi nyeupe ime fungwa kwa ulinzi ya nyaya za umeme juu yake. Katikati ya fremu kuna milango yenye miundo ya almasi ulio na grill za mitaji na bango lilo wekwa likitangaza kuwa ni mahali hiyo inauzwa likiwa na namba ya mawasiliano. Nyumba ya lango jengo lenye kuta za matofali ya kahawia na nyuepe lina onyesha kisanifu wa kisasa ulichanganywa na ulinzi, madirisha yote yakiwa na grili za mapambo. Sakafu ya mbele ya lango yamepigwa lami.

Jengo la ghorofa linafanana na makazi ya ofisi likiwa na muonekano wa nje wenye rangi wa kahawia, uliopauka. Madirisha mengi yana grille za chuma zilizotengenezwa kwa muundo wa jiometria, baadhi yakiwa yamefunguliwa. Mandhari inaangalia kutoka chini kwenda juu, ikionyesha mtazamo wa ghorofa kadhaa. Muundo huu wa nje unaonyesha mazingira ya mji, hali ya kawaida ya majengo ya makazi au biashara yenye miundombinu ya usalama ya madirisha.

Taswira inaonyesha jengo la ghorofa nyingi linaloitwa Mialemabati ikiwa na mabango kadhaa, moja linaonyesha tangazo la to let kwa ajili ya maduka, ofisi na nyumba ya aina mbalimbali. Pia kuna bango inayoonyesha nembo ya dkb . Dirisha kadhaa zimefunguliwa na nyaya za umeme pamoja na nguvu zinaonekana mbele ya jengo. Anga ni safi na kuna mwezi unaonekana kwa umbali.

Taswira hii inaonyesha tangazo la huduma za usimamizi wa mali, lililowekwa kwenye ukuta wa mawe, kando ya barabara. Tangazo hilo linaonyesha jina la kampuni, nambari za simu, tovuti na mitandao ya kijamii. Kwa nyuma, kuna miti ya kijani, nguzo ya taa, waya ya umeme na majengo ya mtaa, ikiashiria kuwa tangazo hili lipo katika mtaa wa makaazi au eneo lenye shughuli za miji, mahali ambapo mali huweza kupangishwa au kuuzwa.

Taswira inaonyesha eneo la makazi lenye nyumba mbili za kisasa. Moja ikiwa na paa la brown yenye paneli za sola, ikionyesha jitihada za kutumia nishati badala na kupunguza utegemezi wa umeme wa kawaida. Nyumba ya pili ina paa ya kijivu yenye milala ya gables na rangi ya kijivu na nyeupe kwenye kuta zake. Majirani hawa wamezungukwa na ua la rangi ya buluu na nyeupe na mandhari ya nyasi, mawe na miti inaongeza utulivu wa mazingira ya makazi.

Majengo ya ghorofa yasiyokamilika yaliyo kwenye taswira, yanaashiria hatua ya kati ya maendeleo ya mji ambapo vifaa vya ujenzi na uzio wa chuma vinaonyesha usalama na mpangilio wa shughuli zinazoendelea. Miundo mbinu ya umeme iliyo juu ya eneo hilo na mandhari safi ya anga vinatoa picha ya mchanganyiko ya maendeleo ya teknolojia na mazingira ya mtaa.

Mbele ya jicho kuna jengo la majani angavu lenye mapambo mekundu lililojitokeza katikati ya jengo la ghorofa lenye rangi za kijivu upande wa kushoto na jengo lingine la blue lililoko upande wa kulia. Mpangilio huu wa rangi huongeza nguvu ya jiji ikitoa hisia za shughuli na maisha ya kila siku. Mandhari ya chini ni nyasi za kijani na ukuta wa zege unaotenganisha jengo kutoka kwa mtazamaji kana kwamba kuna mpaka wa kimya baina ya mtazamo wa mtu na kile kinachoendelea ndani ya majengo hayo.

Majengo matatu yenye rangi tofauti yanaonekana katika mandhari ya mji yenye nyasi za kijani na ukuta wa mawe. Mmoja ni ya njano na machungwa jingine ni ya mchanganyiko wa buluu na beige na la tatu ni wa rangi ya kawaida isiyo ya kupendeza. Mti mmoja uko upande wa kushoto na anga ni safi na lenye mawingu machache. Muundo huu unatoa taswira ya mabadiliko ya usanifu mjini kuanzia majengo ya kisasa yenye rangi angavu hadi yale ya kawaida za watu.

Taswira inaonyesha jengo refu la gorofa, linalo inuka juu angani. Anga ni ya buu ina mawingu meupe yanaelea. Mbele ya jengo kuna mti na matawi yake yanaonekana wazi. Jengo hili lina madirisha mengi na ni wa muundo wa kisasa.

Jengo la ghorofa nyingi lenye roshani limesimama kando ya barabara likizungukwa na miti na uzio wa waya. Magari kadhaa yameegeshwa pembeni na bango lenye maandishi savannah gardens unaonekana karibu na uzio. Mandhari ya mawingu na hali ya mtaa wa pembezoni huongeza utiulivu, ukitoa taswira ya makaazi ya kisasa yenye jengo katika mazingira ya kijani.

Bango la kijani lenye maandishi ya dhahabu lenye nguzo mbili za chuma, likitangaza eneo la maendeleo ya Pearl Court Northlands View Controlled Development Area. Nyuma yake kuna ukuta ya mawe iliyopambwa na vigae pamoja na vifaa vya ujenzi vimezagaa ardhini. Uwekezaji wa bango unaonyesha nia ya kuendeleza kwa mpangilio rasmi. Muonekano wa jumla umesisitiza muunganyiko wa maendeleo na mazingira ya asili. Taswira inaakisi mabadiliko ya ardhi kutoka hali ya kawaida hadi mpangilio wa maendeleo.

Majengo ya ghorofa yamejipanga kwa safu. Mawe na nyasi kavu imetanda kwenye ardhi ya mbele. Nchi ya shughuli za ujenzi au maendeleo ya polepole. Mabati yaliyopinda na uzio wa wavu imezunguka eneo hilo, kana kwamba, imetengwa kwa muda. Anga ya blue , safi na mawingu madogo yanachanua juu, yakitoa mwangaza mkali unaoangazia sura ya nchi unaopanuka taratibu katika mazingira ya kijijini.

Taswira inaonyesha ingilio la supermarket ya Naivas, jengo la kisasa lenye nembo kubwa ya Naivas juu na maandishi ya kukaribisha mgeni: Karibu Naivas. Kulia kuna kibango kinachosema Luggage Deposit , likionyesha huduma ya kuweka mizigo kabla ya kuingia ndani. Sehemu ya fruits and vegetables inaonekana vizuri ikiwa na taa zinazong'aa na mazingira yaliyoandaliwa kwa ustadi. Supermarket hii ni sehemu ya muundo wa rejareja wa kisasa wa Kenya, ikitoa huduma kwa jamii katika muktadha wa mji.

Taswira hii inaonyesha njia ya ndani ya supermarket , yenye rafu zilizojazwa bidhaa mbalimbali. Upande wa kushoto kuna kahawa ya chai na upande wa kulia kuna vifurushi vya chakula, vitafunwa na bidhaa za nyumbani. Bidhaa zimepangwa kwa utaratibu wa aina na rangi, zikionyesha muundo wa uuzaji wa rejareja wenye mpangilio mzuri. Sakafu ya vigae, taa za fluorescent na mazingira safi yanayofaa kwa ununuzi yamo na familia yanaweza kununua chakula hapa kwa furaha.

Taswira hii inaonyesha sehemu ya ndani ya duka kubwa au supermarket yenye mada ya matangazo ya mauzo kama vile promo, special offer, best price, new yakiwa yameandikwa kwenye rangi za kuvutia kama machungwa, nyekundu na njano zikining'inizwa juu ya njia za bidhaa. Bidhaa kama vinywaji vya chupa, chakula kilichofungwa, makovu na bidhaa za nyumbani zimepangwa katika rafu na meza za matangazo kwa ustadi wa mauzo ya rejareja.

Taswira hii inaonyesha eneo la duka au supermarket lililojaa mtungi na vyombo vya plastiki vya kuhifadhi, ikiwa na container za plastiki za ukubwa tofauti zilizo na vifuniko vya rangi mbali mbali kama: nyekundu, bluu na kijani. Mpangilio wa usafi wa rafu zenye usawa, zikionyesha mpangilio bora wa bidhaa za nyumbani. Pia kuna container kubwa za kuhifadhi, zipo juu ya rafu zikiwa tayari kwa matumizi ya familia au biashara. Pia kuna watu wanaonekana wakichunguza au kuchukua bidhaa.

Mandhari inaonyesha sehemu ya ndani ya duka la vyakula, ikiwa na maeneo tofauti kama mikate na bidhaa za maziwa. Mikate na vitafuno imepangwa mezani na kwenye rafu huku friji za maziwa zikihifadhi jibini, mitindi na bidhaa zingine. Kuna vikapu vilivyojaa nafaka na kunde mbalimbali. Taa zinazoning'inia hutua mwangaza safi na watu wanaonekana kununua huku mfanyikazi akifagia sakafu. Mpangilio huu huonyesha usafi, utofauti wabidhaa na utaratibu wa duka la kisasa.

Taswira inaonyesha manthari ya soko ya samaki au sehemu ya kuuza dagaa ndani ya jengo, samaki mbalimbali wamelazwa juu ya barafu wakiwa wamepangwa na kubandikwa lebo zenye majina na bei, mabango mawili yanaonekana moja ni la matangazo na lingine ni la bei na lingine inahimiza usalama ukisema DO NOT TOUCH THE FISH, ASK FOR ASSISTANCE mwanga wa ndani unaangaza vizuri eneo hilo ukisisitiza usafi wa mpangilio wa bidha.

Wateja na familia zao wanatembea ndani ya duka kubwa lenye bidhaa mbalimbali zilizopangwa kwenye rafu. Upande wa kushoto kuna bidhaa za utunzaji binafsi kama vile vifaa vya kunyoa na marashi ya kukinga jasho huku eneo likiwa na baiskeli za watoto. Sakafu imetandikwa kwa vigae na ina alama nyekundu za nyayo zenye maandishi ya Sacco. Mwangaza wa dari unaoangaza eneo lote kuwa safi, taswira ya mahali hapa unapoangalia vizuri ununuzi wa familia.

Ndani ya Cleanshelf Fresh Market vinywaji mbalimbali kama jwisi, soda na nishati vimerekebishwa kwa utaratibu kwenye jokofu kubwa. Bidhaa nyingine kama mboga, pakiti na vitafunwa vipo upande wa kushoto. Rafu na vikapu vimepangwa kwa urahisi wa ununuzi. Taswira inaonyesha unyoofu wa muundo, urahisi wa huduma na mtazamo wa soko la kisasa. Mandhari hii inasisitiza urahisi wa maisha na muunganiko wa teknolojia, vyakula safi na mahitaji ya kila siku.

Rafu tatu zimepangwa kwa usafi ndani ya duka la vyakula kila moja ikiwa na bidhaa tofauti. Visusi zenye chupa za plastiki, juisi ziliyopangwa kwa mistari na pakiti za mchele na nafaka nyingine kwa upande wa kulia. Bango lililo huru unaakisi mazingira ya biashara.